Gari zimeegeshwa kwenye nyasi za rangi ya kijani kibichi zikiwa aina tofauti tofauti. Baadhi ya watu wamesimama huku mmoja akielekea upande wa nyuma. Mwanaume mmoja amevalia tishati nyeupe.

Gari jeupe limesimamishwa kwenye jua. Kando kando mna miti yenye kijani kibichi, huku anga ikiwa bluu. Abiria walitumia gari hili kama chombo cha usafiri. Jua linaonekana kuwaka.

Shughuli za Kila siku zinaendelea sokoni mboga zinauswa pande zote mbili, magari yameegeshwa kando. Dada mmoja amesimama ananunua mboga muuzaji anamuonyesha.